Watu saba wameketi kwenye viti zenye magurudumu, watu hawa wamevaa shati nyekundu iliyoandikwa Kenya. Wote wameshika mikono, nyuma ya watu hao kuna nyumba.

Viwete hawa wawili wanacheza mipira ya kandanda ,wote wanatembea kutumia magongo, wote wamevaa kaptura ya rangi ya nyeupe, mmoja amevaa shati yenye rangi ya nyekundu na mwingine yenye rangi ya kijani kibichi.

Ofisi hii, ina tarakilishi, viti viwili, meza, kalamu na selotepu, kwenye tarakilishi moja, umeandikwa Internet facility is strictly for educational purposes only .